Mimea imepandwa kutumia mbinu tofauti kwenye foleni. Mbinu hii huhakikisha kwamba kila mmea unapata vile vitu ambavyo vinahitajika kuhakikisha kwamba unanawiri vyema. Mimea hii pia iko katika sehemu ambayo imezingirwa kuhakikisha haipati jua kuzidi kiasi.

Kuna mimea ambayo imepandwa kwenye mirija maalum mirija hii imetobolewa katika sehemu tofauti tofauti na ikawekewa vitu tofauti ambavyo vinafanya kuwa mimea inapata nafasi ya kunawiri vizuri mirija hii imeunganishwa kupitia. Mirija mingine kuhakikisha kuwa mimea yote kwa pamoja inapata maji.

Kuna mimea ambayo imepandwa kwenye mitungi ya plastiki. Mimea hii inapata maji kupitia mirija ambayo imeunganishwa kutoka sehemu moja hadi sehemu nyingine. Hii ni mbinu ya kisasa ya kupanda mimea ambayo haitegemei kiwango kikubwa cha shamba.

Kuna mimea ambayo imepandwa kwenye vijisehemu maalum ambayo imeundwa kwa kutumia mbinu ya ukulima isiyo ya kawaida. Mimea hii mara nyingi hutumika kama viungo kwenye chakula. Njia hii ya ukulima ni mojawapo ya njia zinazotumika pale ambapo udongo hauko kwa wingi.

Kuna mimea ambayo imepadwa ndani ya chumba maalum. Mimea hii imepadwa kwenye mirija ambayo imetobolewa kwa nafasi zinazofanana. Mirija hio pia imeuganishwa ili kuhakikisha kwamba mimea yote inaweza kupata maji kutoka moja hadi mwengine.

Mimea imepandwa ndani ya jumba. Mimea hii iko katika vyombo maaluma kama vile mirija ambayo imetengenezwa kwa mbinu za kisasa. Mara nyingi hii ni mbinu ya kuhakikisha ya kwamba mimea inapandwa hata kwa sehemu ndogo na si lazima iwe kwenye udongo.

Kuna mimea ambayo imepandwa kwenye sehemu tofauti. Kuna ile ambayo iko chini na kuna mengine ambayo imepandwa kwenye udongo uliowekwa katika krate. Mara nyingi hizi ni mbinu za kuhakikisha kwamba mimea inapandwa hata udongo ukiwa uko katika sehemu ndogo.

Hili ni shamba ambalo lina mimea iliyopandwa katika foleni. Mimea hii mara nyingi huwa imewekewa misingi tofauti na mikakati maalum ili kuhakikisha kwamba inapata jua kwa kiasi kinachofaa. Mara nyingi pia huwa imewekewa mikakati ya kuhakikisha kwamba hata wakati wa kiangazi inaweza kupata maji.

Kuna mizizi ambayo inavuta maji kwenye sehemu ambayo ina maji. Mizizi hii ni ya mimea iliyopandwa katika vijisehemu tofauti tofauti. Hii ni mojawapo ya mbinu za kupanda mimea bila kutegemea udongo.

Mimea imepandwa katika sehemu tofauti. Mimea hii pia imeegeshwa kwenye chumba maalum .Mara nyingi ukulima huu huwa ni wa kufanywa kwenye sehemu ambazo kuna shamba ndogo la ukulima. Huwa ni wa kutumia mbinu ambazo si za kawaida na zile ambazo zina faida.

Mimea imepandwa katika jumba maalum. Ndani ya jumba hili kuna mtu ambayo ameibeba mimea hasa yale ambayo ameyavuna kwenye mikono. Mimea hii inaonekana kuwa imenawiri na ni ya rangi ya majani.

Hapa ni katika shamba. Shamba hili lina mikakati mbalimbali ambayo yanawekwa kuhakikisha kwamba mimea hii ina nawiri kwa kuzingatia vitu tofauti ambavyo vinahitajika ili kuhakikisha kwamba mimea hii haidhuriki na hali ya hewa au anga.

Kuna mimea ambayo imepandwa katika sehemu kubwa ya shamba. Mimea hii imenawiri na ni ya rangi tofauti. Juu ya mimea hii kuna misingi ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba mimea inapata jua inayofaa.

Mimea imepandwa na kunawiri vyema. Mimea hii ni ya rangi ya majani. Sehemu ambayo mimea hii imepandwa, imetunzwa vizuri na kulindwa pamoja na kukingwa ili kuzuia mimea hiyo kupata jua kwa kiasi ambacho kinaweza kuidhuru mimea hiyo.

Kuna mtu ambaye anaushikilia mmea. Mmea huu umepandwa pamoja na nyingine katika sehemu kubwa ya ardhi. Sehemu hii imefunikwa na kuzingirwa kwa kuhakikisha kwamba inapata jua inayotosha. Pia kuna mirija ya maji inayopita katika sehemu ya chini kuhakikisha hata wakati wa kiangazi itapata maji ya kutosha.

Kuna makabeji amabyo yamependwa kwenye sehemu kubwa ya shamba. Kabeji hizi zimewekewa nafasi inayotoshana kutoka upande mmoja hadi mwengine. Pia kuna mirija ambayo inapita chini kwenye udongo kuhakikisha kuwa mimea hii itapata maji hata wakati wa kiangazi.

Mimea imepandwa katika sehemu kubwa ya shamba. Mara nyingi, mimea hii hupandwa katika foleni ambazo huwa na nafasi kutoka upande mmoja hadi upande mwingine. Kuna wanawake ambao wameinama huku wakipalilia mimea hii.

Hapa ni katika shamaba kuna mtu ambaye analiendesha tinga tinga analo litumia kulima shamba. Tinga tinga mara nyingi hutumika pale ambapo shamba zinazohusika ni shamba kubwa na mime inayopandwa ni mimea ya kibiashara.

Hili ni shamba la mimea. Shamba hili, lina makabeji. Makabeji haya, yamepandwa kwenye kiasi kikubwa cha shamba hilo. Makabeji haya pia yamenawiri vyema kabisa. Kando ya mimea hiyo, kuna miti ambayo imeizingira.

Hapa ni kwenye kiwanda kinachohusika na maua. Maua haya mara nyingi hutolewa shambani. Maua haya hupakiwa kwenye vijikaratasi tofauti ambavyo huwa vimetengenezwa kwa njia ya kuwezesha maua haya kukaa bila kuharibika.

Kuna vitungu vingi ambo vimewekwa katika sehemu moja. Hapa panaweza kuwa ni sokoni ambapo vitungu hivi vinauzwa kwa wanunuzi. Mara nyingi wanunuzi huchagua au kuchaguliwa kulingana na bei ambayo wanataka kisha wakapewa.

Mmea umenawiri na kutoa matunda. Kuna matunda yaliyoiva enye rangi nyekundu na yale mabichi ya kijani. Mmea huu unatumika sana katika viungo kama vile kupika vyakula vyenye supu.

Kuna mimea ambayo imepandwa katika sehemu kubwa ya shamba. Mimea hii inanyunyiziwa maji kutumia mirija ambayo imeuganishwa kupitia sehemu tofauti tofauti. Mirija hii mara nyingi huakikisha mimea itapata maji ata wakati wa kiangazi.

Kuna mimea ambayo imepandwa katika sehemu kubwa ya udongo kwenye foleni. Mimea hii ina mirija ambayo imepitishwa kando yake. Mirija hii hutumika kusafirisha maji kuhakikisha kwamba mimea hii inaipata maji hata wakati wa kiangazi.

Kuna mimea ambayo imepandwa katika sehemu kubwa ya arthi, mimea hii imepandwa katika sehemu iliyo inuliwa kando ya mimea hii kuna mitaro ambayo imepasuliwa kuhakikisha kwamba wakati wa kiangazi mimea hii bado itaweza kupata maji kupitia mitaro hiyo

Hapa ni kwenye uwanja kwenye uwanja huu kuna mimea ambayo imemea kwa umbali aidha kuna msingi dhabiti ambao umeegezwa kwenye tumua ya chuma juu ya msingi huu kuna viombo vya kunasa nishati ya jua.

Kuna mimea ambayo imepandwa katika foleni. Mimea hii ina nafasi sawa kutoka upande wa mbele na upande wa nyuma. Kando ya mimea hii kuna mirija ambayo imeegezwa karibu na mimea hii kuhakikisha kwamba mimea hii itapata maji hata wakati wa kiangazi.

Kuna sehemu kubwa ya ardhi ambayo inatumika ili kupanda mimea. Mimea hii mara nyingi hua ni ile ambayo inauzwa ili kupata faida kupitia biashara. Kuna mirija ambayo imewekwa katika sehemu maalum, mirija hii mara nyingi hutumika kuhakikisha kwamba mimea hii ata wakati wa kiagazi itaweza kupata maji.

Huu ni udongo ambao umeandaliwa kwa shughuli za ukulima. Mara nyingi, ukulima huu huwa ni wa kibiashara. Mimea ambayo hupandwa hapa hupandwa kwa kuuza. Mbinu huekwa ili kuhakikisha kwamba mimea haikosi maji, hata wakati wa kiangazi.

Kuna sehemu kubwa ya shamba ambayo imepandwa mimea. Mimea hii iko katika foleni ambapo udongo umeinuliwa juu. Kando ya udongo ambao una mimea, kuna sehemu nyingi ambazo zinaweza kupata maji. Hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba mimea inapata maji hasa wakati wa kiangazi.

Kuna mimea ambayo imepandwa katika sehemu kubwa ya ardhi. Mimea hii imepangwa katika foleni. Katika foleni hizi pia kuna mirija ya maji ambayo imepita kwenye mimea. Mirija hii mara nyingi hutumika ili kuhakikisha kwamba mimea hii itapata maji ata wakati wa kiangazi.

Mimea imepandwa kwenye udongo. Mimea hii ina nafasi sawa upande wa kulia na upande wa kushoto. Mimea hii inapokezwa maji kutumia mbinu za kisasa. Mara nyingi mbinu hii uhakikisha kwamba hata wakati wa kiangazi mimea inaendelea kupokea maji kwa kiasi kidogo lakini kwa wingi.

Mimea imepandwa katika sehemu kubwa ya shamba. Sehemu hii, ina mikakati ya kuhakikisha kwamba mimea haipati jua kwa kiasi kikubwa sana. Sehemu hii pia, ina mikakati ya kuhakikisha kwamba mimea haikosi maji hata wakati wa kiangazi.

Hapa ni kwenye shamba. Mimea inanyunyiziwa maji kupitia vyombo mbalimbali ambavyo vimewekwa kwenye paipu. Hii ni njia moja ya kuhakikisha kwamba mimea inapata maji kwa kudhibitiwa.

Hii ni mbinu mojawapo ya kuhakikisha kwamba mimea au shamba zinaweza kupata maji hata wakati wa kiangazi. Mbinu hii inahakikisha kwamba kuna foleni ambayo imeweza kutenganishwa katikati ya shamba na foleni hii inapata maji kupitia mirija. Maji hii inaweza kuenda hata kwa mimea wakati wa kiangazi.

Hili ni shamba la mimea. Mimea ambayo hupandwa kwenye shamba hii mara mingi huwa ni mimea ya kibiashara. Mimea hii hupata maji kwa kupitia mirija ambayo imeunganishwa kutoka sehemu moja, kuelekea sehemu nyingine.

Hili ni shamba ambalo limelimwa. Katika shamba hili kuna misingi ambayo imewekwa kuhakikisha kwamba mimea au udongo inaweza kupata maji. Mara nyingi hii huwa ni kutumia mirija ambayo imetobolewa kwenye sehemu moja hadi sehemu nyingine.

Hili ni shamba la mimea. Mimea hii imepandwa kwenye kiwango kikubwa cha shamba hii. Mimea hii inapata maji kutumia mirija ambayo imetengenezewa njia maalumu ya kuhakikisha kwamba mimea yote inapata maji, hasa wakati wa kiangazi.